Duka la maziwa au kituo cha kukusanyia maziwa mbele kuna makopo mengi ya chuma ya kubebea maziwa yaliyopangwa. Ndani ya duka kuna wanaume wawili mmoja amevalia nguo nyeupe na kofia anashughulikia kitu chenye kanda.

Shamba la migomba lenye miti mingi ya migomba iliyopangwa kwa safu. Kila migomba una vichana vikubwa ya ndizi ambayo ni mbichi za zenye rangi ya kijani. Ardhi inaonekana ni ya rangi nyekundu.

Shamba lenye mimea ya ndizi na mingine midogo. Kuna miti ya ndizi ambayo imekuwa na mingine bado michanga. Sehemu ya mbele ina udongo wa rangi ya kahawia wenye mistari na mimea michanga iliyokua.

Wanaume wawili wakihamasisha maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenda kwenye mashine ya kupokea maziwa. Mwanaume aliye mbele amevalia koti jeupe la maabara na kofia nyeupe akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo hicho.

Mtu akikamua ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe au kahawia. Mtu huyo ameketi chini na anashikilia ndoo ya chuma isiyo stahimili kutu ili kukusanya maziwa.

Miti ya ndizi yenye majani makubwa, baadhi yakiwa yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia na manjano. Nyuma ya miti hiyo, kuna mandhari ya milima, iliyofunikwa na miti mingi.

Kundi la watu hasa wanawake wawili na mtoto mmojakaribu na mti wa ndizi. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya rangi nyekundu na kitambaa cha rangi ya zambarau, anashikilia ndizi za kijani zilizokomaa.

Mahindi yaliyokaushwa yakiwa yamefungwa pamoja na kuning'inia kwenye kamba au waya. Yamepangwa kwa mfululizo mrefu na yamefungwa kwenye ukuta wa mbao na jumba ya jadi.

Mwanaume mweusi amesimama karibu na mti wa migomba, amevua mkono wake wa kulia juu akionyesha mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zinazoning'inia kutoka kwenye mti. Mwanaume huyo amevalia shati lenye ya na suruali nyeusi.

Mwanaume mzee amevaa kofia nyeupe na shati la bluu lenye michoro akiwa amesimama karibu na mmea wa ndizi. Anatabasamu na anaonekana akishika au akichunguza kitu kwenye shina la mti wa ndizi.

Mimea midogo ya migomba ikiwa imepandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki, mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu na inaonekana kuwa na afya na majani yake ni ya kijani kibichi ,huu unaweza kuwa bustani wa kitalu .

Mwanaume akiwa amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Anaonekana kuwa muuzaji, amevalia shati jeupe na suruali jeusi. Anashika tawi ndogo la ndizi na kuonyesha kwa camera.

Rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo zimeiva na zina rangi ya manjano. Rundo moja liko chini. Limesambaa na rundo jingine liko ndani ya sanduku la plastiki.

Kishada kikubwa cha ndizi mbichi zisizoiva, zikiwa bado zimetundikwa kwenye mmea wa ndizi. Ndizi hizo ni za kijani na zimezungukwa na majani makubwa ya mmea wa ndizi.

Rundo kubwa la ndizi la kijani zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mti wa ndizi. Rundo hilo lina ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva. Mti wa ndizi una shina nene na majani makubwa ya kijani. Chini ya mti, ardhi inaonekana kuwa ya majani.

Wanaume wawili karibu na piki piki yenye trela iliyofungwa mitungi mikubwa ya maziwa, mwanaume mmoja amevalia shati la kahawia na suruali nyeusi akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo nyeupe.

Ndama wawili wakahawia, wakiwa wamesimama ndani ya kizizi au njia nyebamba ya chuma, kinachotumiwa kuongoza wanyama. Ndama hao wanaonekana kuwa katika shamba au zizi wakiwa wamesimama juu ya sakafu ya zenge.

Wanaume wawili wakionsha ngombe wawili ndani ya zizi. Moja wao anatumia bomba la maji lenye showerhead kuonsha ngombe wa kahawia, huku mwingine akimwosha ngombe mwingine mweusi na mweupe.

Mwanaume mweusi akiwa amekaa mbele ya meza na akishikilia ndizi mbili, ndizi moja anayoshikilia kwa mkono wa kulia ni ndefu na ina rangi ya kijani, ndizi nyingine anayoshikilia kwa mkono wa kushoto ni ya rangi ya njano na inaonekana kuwa imekatwa katikati.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe kadha waliofungiwa kwenye sehemu ya kulisha au kukamua maziwa, sehemu hiyo imefunikwa kwa paa la mabati, watu wengi wanaonekana kuwa wakulima au wageni.

Mmea wa ndizi au migomba ikikuwa ndani ya chafu, migomba hio ina majani makubwa ya kijani kibichi mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo, paa la chafu linaonekana kwa mbali na limefanywa kwa nyezo nyeupe labda plastiki.

Jibini au bidhaa nyingine ya maziwa labda paner au cottage cheese ikichunjwa ndani ya chunjio cha plastiki ya kijani. Bidhaa hiyo ni nyeupe na inaonekana laini na imewekwa ndani ya wavu.

Kundi la migomba yenye majani makubwa na migomba na migomba michache. Migomba mingi ina ndizi changa, bado hazijaiva zikiwa zimetanda katika mashada upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna njia ya udongo iliyopita kando ya mimea.

Kundi la watu ikiwemo maafisa wa serikali na wafanyabiashara wakiangalia mwanamke ambaye amevaa fulana ya pinki na kofia nyeupe akitumia kifaa fulani. Watu wengine katika picha amevaa makoti meupe.

Ng'ombe wawili wakiwa wamelala kwenye nyasi. Ng'ombe mmoja wa rangi ya kahawia ndiye anaye anekana wazi zaidi akiwa amelala upande wake. Ana kengele shingoni mwake. Ng'ombe mwingine mweupe na kahawia anaonekana kidogo tu.

Bakuli la kioo wazi lenye maziwa yaliyoganda ndani yake. Maziwa yaliyoganda yanaonekana kuwa na uvimbe mweupe, na baadhi ya sehemu inaonekana kuwa na maji. Juu ya bakuli kuna matone madogo na kioevu na bakuli yenyewe imewekwa juu ya sehemu nyeusi.

Mazingira ya shamba ambapo kuna ng'ombe kadhaa, wakiwa wamesimama chini ya kivuli cha banda dogo, lililoezekwa kwa miti. Mbele ya picha kuna rundo kubwa la mabua au majani makavu ambayo yanaweza kuwa chakula cha wanyama.

Kundi la watu wanne katika banda la maonyesho. Mwanaume mmoja aliyeva koti jeupe, anonekana akitoa maelezo kwa watu wengine watatu. Mbele yake kuna meza yenye bidhaa mbali mbali ikiwemo ndoo nyeupe.

Banda la ng'ombe lililojengwa kwa mbao. Banda hili limefunikwa kwa bati. Ndani ya banda kuna ng'ombe wawili weusi. Mmoja akionekana akila chakula kwenye chombo cha saruji.

Shamba kubwa la migomba, migomba hiyo ni michanga na bado, haijazaa matunda. Miti imepandwa kwa safu nadhifu na kuunda njia za udongo katikati ya safu hizo.

Rundo la ndizi tatu kubwa, zikiwa zimepangwa kwa mtindo wa piramidi au koni. Zote zikiwa bado mbichi na ni za rangi ya kijani zimepangwa kwa ustadi zikiunda milima ya ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimetolewa kutoka kwenye migomba yao na zimekusanywa pamoja kwa ajili ya kuonyeshwa au kusafirishwa.

Sufuria na mchanganyiko wa kioevu cha rangi ya njano isiyokolea kilicho na uvimbe mweupe. Kioevu hicho kinaonekana kama maji ya maziwa na uvimbe mweupe unaonekana kama jibini.

Kundi la watu, labda vijana wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti labda ya migomba. Mbele kabisa kuna mtu amevaa shati la kijani na ameinama akishika mti wa mgomba mdogo na anaonekana kama anaimarisha mti huo kwenye udongo.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye bustani ya migomba akichakata migomba. Mwanamke huyo amevalia mavazi ya kitamaduni au ya kawaida anafunua migomba na anaidondoa ganda lake.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna miti ya ndizi na majani yake makubwa ya kijani. Nyuma yao kuna msitu mnene wa miti mingi ikiashiria kuwa eneo hili lina udongo wenye rotuba.

Mwanamke aliye simama katikati ya migomba ya ndizi mingi mbichi. Anatabasamu kidogo na anashikilia shina la ndizi . Mbele yake, kuna vichana vikubwa vya ndizi ambavyo vimekatwa na kuwekwa chini.

Wanawake kadhaa wakiandaa chakula, mbele kuna mwanamke mmoja aliyeshika trei kubwa ya chuma ambayo ina bakuli ndogo kadhaa za plastiki. Zilizojazwa na chakula kinachofanana na ugali au chakula kingine cha unga.

Shamba la mahindi ambalo limekauka. Majani ya mahindi yamegeuka kuwa kahawia na yamekunjana kumaanisha kuwa mmea haukupata maji ya kutosha. Maji pia yanaonekana kuwa na kavu na ya udongo.

Mwanaume amevaa mavazi ya njano na kofia ya njano, akitumia dawa ya kunyunyizia kwenye ng'ombe mweusi na mweupe. Anashika pampu ya kunyunyizia ambayo ina tanki ya njano lenye maandishi, Famit.

Kundi la wanawake katika mazingira ya kijijini labda wakiwa wanafanya shughuli za kijamii, wamezunguka vyombo kadhaa vilivyotegenezwa kwa maganda ya ya matunda au bati ,vilivyojaa maziwa au aina fulani wa unga wa uji.

Zizi la kisasa la ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wengi weusi na weupe wamejipanga kwa safu refu, wanakula kutoka kwenye vyombo vyao vya kulia. Muundo wa zizi una nguzo wa chuma na paa la bati au chuma.

Mtu akishika mahindi yaliyokaushwa, mikono ya mtu huyo iliyovalia shati jeupe na nyeusi inashika guzi moja la mahindi, chini kuna rundo kubwa la magunzi ya mahindi yakiwa yamekaushwa na kuonekana yamepangwa.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa bado hazijagandamana kwenye mkungu mmoja. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na bado zimegandamana na shina la mti wa ndizi. Karibu na mkungu huo wa ndizi kuna majani makubwa.

Mwanaume mmoja mweusi mwenye tabasamu na anayefurahia kazi yake, akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi kubwa wa chuma, kwenda kwenye chombo kingine kilicho chini, ametazama upande wa kulia wa picha na anaonekana kuwa na umri wa makamo.

Shamba la migomba ambapo mimea ya ndizi imepandwa kwenye mistari mirefu. Kila mche wa ndizi umefunikwa kwa karatasi maalumu ya plastiki au kitambaa, inayosaidia kuhifadhi unyevu ardhini. Picha inaangazia mmea mmoja wa ndizi ulio mbele zaidi.

Ng'ombe wawili aina ya faustine freshian mwenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamefungwa kwenye zizi la kisasa. Mbele kuna mwanaume mwenye umri wa makamo akiwa amevaa nguo ya buluu ameketi na anakamua maziwa ng'ombe mmoja.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wakiwa wamejipanga katika zizi, wakila nyasi kavu wanyama hao wanaonekana kuwa na afya njema, mtu mmoja amevaa koti la buluu na buti nyeupe za mpira.

Mahindi iliyoathiriwa na ugonjwa. Sehemu kubwa ya mahindi huo imeharibika na kuwa mweusi huku nafaka zake zinaonekana wazi. Kuna majani ya kijani kibichi ya mahindi yaliyozunguka mahindi huo ulioathirika.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa katika shamba la ndizi. Wanaume wawili wamesimama mmoja amevalia shati jeusi na suruali nyeusi na mwingine amevalia nguo za rangi ya kawahia. Mwanamke ambaye ni wa tatu amesimama na anaangalia ndizi.

Mwanaume mchuuzi akibeba kishada kikubwa cha ndizi mbichi kijani, shingoni mwake, huku akitabasamu. Kando yake kuna rundo jingine la ndizi. Anaonekana kuwa katika soko au kando ya barabara.

Shamba lililo wazi na lenye mimea. Sehemu ya mbele in udongo wenye rangi nyekundu amabyo imelimwa. Kando ya udongo huo, kuna nyasi ndefu na mimea mingine na kijani kibichi.